Ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali, viti vya plastiki, baiskeli pamoja na mipira ya kuchezea watoto, vimepangwa kwa mpangilio mzuri.